Hizi ni rafu zilizojaa chupa na vifunganisho mbalimbali ambavyo vinaonekana kuwa bidhaa za kilimo au duka za mifuko. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio kwenye rafu zenye rangi tofauti kama vile kijani kibichi.

Huu ni ndani ya duka au ghala yenye rafu nyingi zilizojazwa chupa na viunganisho mbalimbali. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa ni za kilimo kama vile mbolea au dawa za kuulia wadudu zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu za chuma.

Huu ni bwawa la samaki. Bwawa hili linaonekana kua refu na nyembamba. Limezungukwa na kingo za udongo na nyasi. Kuna maji ndani ya bwawa, na juu ya maji kuna wavu unaoonekana kufunika sehemu ya bwawa.

Shamba la viazi lenye mimea mirefu ya viazi katika sehemu ya mbele, kuna viazi vilivyovunwa vimelala juu ya udongo uliolimwa. Maandari ya nyuma inaonyesha milima au vilima vilivyo.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wakivuna mahindi shambani chini ya anga lenye mawingu. Mahindi yaliyovunwa, yamekusanywa kwenye magunia na vikapu vilivyowekwa chini.

Huyu ni mtu akikusanya mananasi shambani, anaonekana amevaa nguo za kazi na kofia. Na amejitwika chini karibu na masanduku yaliyojaa mananasi. Nyuma yake kuna shamba kubwa la mananasi.

Huu ni soko la wazi lenye vikapu vingi vilivyojaa pilipili hoho za kijani. Katikati, kuna wanawake kadhaa wakiwa wamesimama karibu na bidhaa hizi.

Huu ni mimea wa kahawa ukiwa umetoa maua meupe maua haya meupe yanaonekana yakiwa yametandaa kwenye matawi ya mimea wa kahawa na kufanya uonekane mzuri sana.

Huyo ni mtu amesimama kwenye shamba la mimea mirefu, inayofanana na mahindi au miwa. Amevalia gumboots, jeans na shati nyeupe. Anga ni wazi kuashiria ni mchana.

Hawa ni watu wakivuna vitunguu shambani. Kuna rundo kubwa la vitunguu vilivyovunwa chini na watu kadhaa wameinama wakikusanya au wakivuna vitunguu zaidi. Wengine wanaonekana kutumia ndoo au vyombo vya kusanyia.

Huyu ni mtu ameshika mkungu wa ndizi mbichi huku kukiwa na rundo kubwa la ndizi mbichi zilizopangwa nyuma yake. Inaonekana kama soko la ndizi au eneo la kuhifadhi ndizi.

Huo ni mtu anayechuna maharagwe ya kahawa yaliyoiva, kutoka kwenye mti wa kahawa. Anaonekana akiwa shambani akishika tawi lililojaa matunda ya kahawa na kusanya maharagwe kwa mikono yake.

Huu ni chanjo ya medivac pox. Chanjo hii inatumika kutoa kinga, dhidi ya ugonjwa wa ndui ya kuku. Kifunganisho kinaonyesha chupa mbili ndogo. moja ikiwa na chanjo yenyewe na nyingine ikiwa na kimumunyo cha kuchanganyikia.

Hili ni soko lenye watu na mazao. Kuna watu wawili wakuu. Mmoja amevaa kofia na shati ya bluu akichagua mazao kwenye meza. Mwingine amevaa swetavyenye mistari na anaonekana kushughulika na meza pia.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi la wazi labda barani Afrika. Kuna watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga zilizopangwa chini au kwenye meza ndogo.

Huu ni soko au duka la mboga na matunda. Inaoenekana kuna vitu vingi vilivyopangwa kuuzwa, kama vile vitunguu, nyanya, matunda, na labda matango, au pamia.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa kwenye soko la mboga mwanamke mmoja aliyevaa aproni nyekundu anampatia mwingine kundi la mboga za majini wote wawili wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu

Huu ni soko la wazi , inaonyesha duka ndogo la kuuza matunda na mboga mbali mbali, kama vile ndizi zilizoning'inia, kabeji, na matunda mengine. Mtu anaonekana ameketi nyuma ya duka hilo.

Huu ni shamba la ndani au hydroponic .Hii ni njia ya kisasa ya kukuza kilimo ambapo mimea inakuzwa ndani ya majengo mara nyingi kwa kutumua mfumo wa hydroponic .

Huu ni mfumo wa kulisha mifugo kwa kutumia maji ya hydroponic . Mfumo huu unaruhusu kukuza mimea bila kutumia udongo, badala yake unatumia maji ya virutubisho.

Huu ni jembe cha trakta , kifaa cha mbele cha kulimia. Ni kifaa bora kabla ya kutumia power harrow . Inatumika kurahisisha kazi ya kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda.

Huu ni rundo kubwa la vyakula vya msaada vilivyopangwa kwa ajili ya usambazaji ikiwemo mifuko ya mchele, unga wa mahindi na chupa za mafuta ya kupika.

Huu ni rundo kubwa la magunia meupe yaliopangwa vizuri magunia haya yanaonekana kuwa yamejazwa kitu fulani labda nafaka au saruji na yamewekwa nje karibu na majengo yanonekana kua rahisi.

Huu ni kundi la watoto wakiwa wamesimama nyuma ya milindo ya vufurushi na mifuko iliyopangwa vizuri, huenda vikiwa na msaada au bidhaa zilizotolewa. Watoto hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani.

Huu ni bustani ya mboga yenye mimea mbalimbali. Inaonekana kuna lettuce kabichi na mboga nyingine za kijani zilizopandwa kwa safu, zikionyesha bustani yenye afya na yenye imetunzwa vizuri.

Huu ni bustani inayoitwa, Little Ovan Farming. Inaonekana kua na vitanda vya mimea vilivyopandwa vizuri, na kuna muundo wa treli au msaada wa mimea katikati ya bustani.

Huu ni mimea wa vitunguu maji au vitunguu vya kijani vilivyopandwa kwenye bustani ya muinuko. Mimea hii ina majani marefu membamba na kijani kibichi na baadhi yao yana maua meupe yaliyochipuka juu.

Huu ni bustani yenye vitanda vilivyoinuliwa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mawe au mbao na vimejaa mimea mbali mbali, ikiwemo mboga za majani kama vile, kale na mimea mingine ya bustani.

Huu ni bustani iliyoinuliwa yenye mimea yenye mimea mbalimbali ikiwemo mimea mkubwa wenye majani mengi unaokua wima kwenye nguzo za mfumo wa kusaidia. Kuna pia mwavuli mwekundu na nyeupe unaonekana nyuma upande wa kushoto.

Huu ni bustani ya paa inayoonekana kuwa mimea mbalimbali inayopandwa kwenye sufuria na mifuko mingi, iliyopangwa vizuri juu ya paa la jengo. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na kuna vifaa vingine vya kilimo vinavyoonekana karibu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha wima, kuna miundo miwili mikuu ya upandaji, upande wa kulia kuna nguzo ndefu zenye mimea iliyopandwa katika viungo vilivyopangwa wima labda ni mfumo wa aina ya Hydroponic au Aquaponic

Huu ni bustani ndogo ya mimea iliyo pandwa kwenye sufuria na ndoo mbalimbali. Kuna mimea kadhaa ya kijani kibichi baadhi ikiwa na majani makubwa na mengine ikiwa na majani madogo.

Huu ni bustani ndogo iliyo na mimea kadhaa ya kabechi iliyopandwa kwenye kitanda cha bustani chenye udongo mweusi. Kabechi hizi zina majani mabichi yanayojulikana na yamepangwa vizuri kwenye safu.

Huu ni bustani wima inayotengenezwa kwa kutumia plastiki zilizo tumika na vyombo vingine vya plastiki kama vyungu. Mimea midogo imepandwa ndani ya vyombo hivi ambavyo vimefungwa kwenye ukuta au uzio.

Huu ni mwanaume amesimama katika eneo lenye miti, iliyokatwa au mashine ya miti, ikishika mche ndogo wa mti, labda akijiandaa kupanda. Shughuli hii unaonekana kushiriki katika shughuli za kuhifadhi mazingira, hasa upandaji wa miti.

Hawa ni kundi la watu wakiendesha baiskeli kwenye njia ya udongo inayopitia msituni . Kuna miti mingi mirefu pande zote za njia na nyasi ndefu pia zinaonekana kando ya njia.

Huu ni barabara ya udongo inayopita msituni au eneo lenye miti mingi na mimea. Barabara inaonekana kuwa na matope kidogo au imetumika sana na pande zake zimefunikwa na nyasi ndevu na vichaka.

Huu ni chafu, iliojaa mimea mingi iliyojaa iliyopandwa kwenye sufuria. Mimea hii inafanana na ilinoya ambayo inajulikana kwa majani yake yenye kuvutia. Na muundo unaofanana na wa tikitimaji. Mimea imepangwa kwa safu ndefu, kwenye meza au rafu.

Huu ni mti wa paipai. Mti huu una majani makubwa yanayofanana na kiganja yaliyopangwa kama taji juu ya shina refu lisilo na matawi. Mti huu umejaa matunda mabichi ya paipai.

Huu ni mti wa komamanga uliojaa matunda mekundu yaliyoiva. Mti huu una majani mengi ya kijani kibichi na matunda yananing'inia kwenye matawi yake. Chini ya mti, kuna udongo uliofunikwa na matandazo na mawe machache.

Huu ni mimea wa maua. Kuna uwezekano mkubwa ni callonge . Unaota katika mtari ya chombo . Hizi ni mimea yenye majani manene yenye nyama na maua madogo madogo yanayokuwa katika makundi.

Huu ni maua ya cassagna yanayojulikana pia kama treasure flower . Maua haya yana rangi angavu na hufanana na maua ya daisy yakionekana kwa rangi za chungwa na zambarau.

Huu ni mimea labda viazi vikuu au kabeji vikiwa katika mfumo wa bustani wa mzizi wa mimea inaonekana wazi ikininginia ndani ya muundo wa bustani hio ikonyesha mfumo wa kilimo usiohitaji udongo kama vile hydroponik au hydroponiki.

Hizi ni uyoga mweupe mwingi unaojulikana kama uyoga wa maziwa, ukiota katikati ya mazingira yanayodhibitiwa labda shambani au ndani ya chumba cha kuzuia uyoga. Uyoga unaonekana kuwa katika hatua mbali mbali za ukuaji.

Huu ni kiwanda cha kusindika au kufunga nyanya. Ambapo nyanya zinasafirishwa kwenye mikanda ya kusafirisha, na kupangwa kwenye masanduku ya kijani. Inaonekana kama sehemu ya mchakato wa uzalishaji au ufungaji wa nyanya.

Huyu ni mtu akitembea kwenye shamba la kijani kibichi ambalo linaonekana kuwa la tumbaku. Mtu huyu naonekana kuwa katikati ya mimea mirefu, labda akifanya kazi za kilimo au ukuzaji shambani. Mazingira yanaonekana kuwa shamba lenye mimea mingi na mandhari ya asili.

Huu ni shamba la kuku, ambalo linaonyesha idadi kubwa ya kuku wakiwa wamekusanika ndani ya kibanda. Kuna mfumo wa kulisha au kunywesha maji, unaonekana katikati ukiwa na mistari mirefu yenye rangi nyekundu.

Huyu ni mtu amesimama ndani ya chafu iliyojaa mimea. Mtu huyu anaonekana akitembea katikati ya safu za mimea na muundo wa chafu unaonekana wazi juu na upande.

Hili ni shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuwa mahindi au mtama. Mimea hiyo imepandwa kwa safu na inaonekana kuwa na afya njema na inakua vizuri.

Huu ni shamba la kilimo lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Inaonekana kuwa shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo likiwa na mistari iliyopandwa au iliyo tayari kupandwa. Kuna mabomba madogo yanayopita kando ya mistari ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone shambani. Mfumo huu unatumia mabomba madogo yenye matone ambayo hutoa maji na virutubisho moja kwa moja kwenye eneo la mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone au ukanda wa kunyunyizia maji iliowekwa kwenye shamba lenye mimea michanga au udongo uliotayarishwa kwa kilimo. Kuna bomba kuu linalopita katikati na kisha kuna mirija midogo inayookoa kwenye mabomba hilo na kupita kando ya mistari ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani .Inaonekana kuna bomba refu la umwagiliaji, likipita kwenye udongo wenye matope liliitumika kumwagilia mimea iliyopandwa kando ya shamba. Mwishoni mwa bomba kuna kifaa kinachotumika kusambaza maji.

Huu ni mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo mwekundu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita karibu na mimea hiyo. Mimea ya kijani kibichi inaonekana kama mboga za majani iliyopandwa kwa safu kwenye udongo.

Huu ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone na mimea michanga. Udongo unaonekana kuwa imelimwa na imepangwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Kila mistari wa umwagiliaji kuna mimea midogo, midogo.

Huu ni bustani ya kisasa ndani ya chafu. Inaonyesha mimea midogo iliyopandwa kwa safu na mfumo wa umwangiliaji wa matone. Unaonekana wazi ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa pump ya maji inayotumia nishati ya jua ikiwa imewekwa katikati ya shamba lenye mimea au nyasi. Pannel za jua zimeekwa juu ya nguzo zikielekea angani ili kunasa mwanga wa jua.

Huu ni shamba lenye mimea mirefu, labda mahindi au ndizi na mtaro wa maji unaopita katikati ya shamba. Kuna mabomba au mirija inayotoa maji kutoka kwenye mtaro, na kuyapeleka shambani ikionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unajumuisha mabomba makuu na madogo yanayotanda ardhini yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni bustani ilio inuliwa yenye mimea michache ilio pandwa na mfomu wa umwagiliaji wa matone, udongo una onekana kuwa huru na wenye rotuba na kuna mimea midogo labda mboga au viungo iki kuwa.

Hii ni shamba iliyotayarishwa kwa kilimo. Ikiwa na mfumo wa umwagiliaji. Kuna mistari ya mashamba iliyopangwa vizuri na mabomba ya umwagiliaji wa matone, yanaonekana yakiwa yamewekwa kando ya mistari hiyo.

Huu ni shamba au bustani yenye mfumo wa umwagiliaji wa kutumia mabomba. Inaonekana kuna mistari ya mimea au vitanda vya bustani vilivyofunikwa na labda matandazo meupe ya plastiki na mabomba ya kumwagilia yamepangwa kando ya mistari hiyo.

Muo ni mandhari ya kijijini. Mbele kuna barabara ya udongo yenye mikunjo. Inaonekana kupitia eneo lenye mimea michache na makaazi ya hapa na pale. Kwa mbali kuna milima mirefu unaonekana chini ya anga la buluu.

Huu ni mandhari ya savanna, miti kadhaa ya acacia iliyotawanyika ikiwemo moja mkubwa na marefu katikati yao, eneo kubwa ya mbele inanyika kavu yenye rangi ya kahawia njano ikionyesha hali ya hewa kavu.

Huu ni mandhari ya wakame yenye milima mirefu kwa nyuma. Ardhi kavu yenye mchanga mwekundu mbele, na miti michache iliyotawanyika na vichaka. Anga linaonekana kuwa la mawingu meupe yaliyotawanyika.

Huu ni mandhari ya kuvutia ya maji na viziwa vidogo vidogo. Inaonekana kama ziwa au bahari yenye viziwa kadhaa vilivyofunikwa na mimea na mlima au vilima vinavyozunguka eneo hilo. Anga lina mawingu na linaashiria hali ya hewa tulivu.

Huyu ni mtu akishika fremu ya mzinga iliojaa nyuki wa asali. Fremu hiyo imejaa asali na nyuki wengi, wanaonekana wakiwa juu yake. Inaonekana kama shughuli ya ufugaji nyuki ambapo mtu huyu anakagua au anavuna asali kutoka kwenye mzinga.

Huu ni sungura mweupe ndani ya ngome ya waya. Sungura huyu anawezakua wa aina ya Hiplus au New Zealand

Huyu ni bata mama, akiogelea na vifaranga vyake sita kwenye maji ya bluu labda ziwa au bwawa. Vifaranga vimefuata mama yao kwa mstari. Upande wa kushoto, kuna mimea mirefu ya maji na chini kuna sehemu ya daraja au ukingo wa mbao.

Hawa ni kundi la watu wakiwa wamevaa mavazi maalum ya ufugaji nyuki. Karibu na mzinga ya nyuki, wanaonekana wakifanya kazi au kuchunguza mzinga hiyo huku baadhi ya mzinga ikiwa wazi na nyuki wakiwa wanaonekana.

Huu ni safu za mizinga ya nyuki yenye rangi mbali mbali, ikiwa imeekwa kwenye eneo lenye nyasi nyingi na miti nyuma. Mizinga hio inaonekana kua ya mbao na imepakwa rangi zinazovutia kama vile, blue , njano, na kijani.

Kuku watatu wakiwa ndani ya banda lao la kuku ambalo limejengwa kwa mbao na zinaonekana kuwa salama na lenye makazi mazuri. Banda hilo limewekwa karibu na mti mkubwa na kuku hao wanaonekana wametulia ndani ya banda hiyo.

Hawa ni watu wakiwa sokoni au ghala wakishughulikia magunia ya nafaka au bidhaa nyingine. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na magunia hayo na baadhi yao wanaonekana wakipanga au kuandaa magunia yaliyojazwa.

Huu ni ndani ya chafu. Inaonyesha safu nyingi za mimea midogo iliyopandwa kwenye tray au viungo vidogo ikiashiria kuwa ni kitalu cha kuotesha mimea kabla ya kuimarisha shambani.

Hizi ni mbegu za mimea inayojulikana kama black nightshade au kwa majina ya kienyeji kama managu. Hizi ni mbegu za mboga ya majani inayotumika sana kama chakula katika maeneo mbalimbali.

Watu wawili wanaoonekana kuwa askari au waelekezi wakuwa na mbwa anayeweza kuwa, peregrine, ambaye anaonekana kuwa mbwa wa kazi. Mbwa huyu ana kifaa cha bluu mgongoni mwake.

Huu ni idadi ya miundo ya mbao, ambayo inaonekana kama mzinga ya nyuki, au makazi mengine madogo ya mbao, kama vile ya kuku, au sungura.

Hili ni vbanda vya sungura vilivyotengenezwa kwa mbao, vibanda hivi vimeundwa kwa ajili ya kufuga sungura na vinaweza kutumika ndani ya nje ya nyumba. Kuna vibanda viwili vya ghorofa, moja vilivyowekwa juu ya kibanda kirefu cha ghorofa moja.

Huyu ni ngiri, ni mnyama wa porini anayefanana na nguruwe anayepatikana katika maeneo mbalimbali barani Afrika, hasaa katika nyasi, savanah na msitu ya kusini mwa jangwa la Sahara.

Huyu ni simba. Simba huyu ana manyoya ya kahawia na shingo yenye manyoya marefu, akikaa katikati ya nyasi ndefu za kijani kibichi. Anaonekana akitazama upande wa kushoto.

Huyu ni nyani wa Olive. Ni miongoni mwa aina sita za nyani. Wana uwezo wa kuishi katika maeneo mbalimbali ya kijografia na hupatikana kwa wingi karibu na maeneo ya makaazi. Ni wanyama walao kila kitu na wanaweza kubadilisha tabia zao za kutafuta chakula.

Huyu ni kifaru ambaye anaonekana akila nyasi karibu na maji. Inaweza kua kifaru mweupe au mweusi, ingawa manjani haya mara nyingi hutokana na tafsiri potovu ya neno la Kiafrika.

Huyu ni tumbili mkubwa anayepatikana barani Afrika, hasaa katika maeneo ya savana na misitu. Nyani huishi katika makundi makubwa na hupenda kutumia muda mwingi ardhini, ingawa pia hulala kwenye miti au miaba mirefu kwa usalama.

Huyu ni tumbili amabaye anaweza kuwa kima mkia mrefu au kima wa kofia. Ameketi kwenye tawi la miti, anaonekana kuwa na manyoya ya rangi ya kijivu hadi ya kahawia iliyokolea au akaiwa njano na sehemu za chini za mwili wake ni nyepesi.

Huyu ni simba ndume mwenye manyoya marefu, akisimama kwenye nyasi ndefu, na anaonekana kutazama mbele kwa umakini. Rangi zinaonyesha mazingira ya asili, labda Savanna, na jua ikimulika manyoya yake.

Huyu ni simba dume. Simba huyu ana manyoya marefu shingoni na amekaa chini kwenye ardhi yenye rangi ya udongo huku nyuma yake kukiwa na nyasi ya mimea mingi. Inaonekana kama amepumzika au anatazama mbele kwa utulivu.

Huyu ni ndege ndege anayependa kuishi karibu na binadamu mara nyingi huonekana mjini na mashambani ni mla vitu vyote na hula wadudu matunda misonga na mabaki ya chakula cha binadamu.

Huyu ni nyani wa kiafrika anayeoneka amekaa kwenye tawi la miti, nyani hupatikana katika maeneo mbalimbali barani afrika ikiwemo savanna na msitu nyepesi, nyani ni waleo vyote hula matunda sehemu nyingine za mimea na wadudu.

Huyu ni ngiri. Ngiri ni mnyama wa pori anayepatikana katika maeneo wazi na yenye miti michache barani Afrika. Ana kichwa kikubwa, nywele chache na rangi nyeusi au kahawia. Ngiri inajulikana kwa pembe zake ndefu zinazofanana na meno ya tembo.

Huyu ni swara mkubwa na swara mdogo , labda ndama wake, wakiwa wamesimama kwenye nyasi kavu. Swala mkubwa ana pembe ndefu zilizopinda na wote wana rangi ya kahawia iliyokolea.